Mtoto mwenye mahitaji maalum ama mahitaji ya kipekee ya kuona anaonekana kuwa akisoma. Anaeka vidole vyake kwenye kitabu cha breli kumwezesha kuelewa mambo anayosoma.